Gari la kifahari la rangi ya fedha likiwa limegeshwa kwenye eneo lenye nyasi karibu na magari mengine, magari yaliyopangwa hivyo yanaashiria kuwa yanaweza kuwa yamekuja kuuzwa au kuonyeshwa katika soko la magari.

Gari la aina ya SUV nyeupe likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi labda katika soko la magari. Magari mengine yanaonekana kwa nyuma kuashiria kuwa hiyo ni eneo la kuuza au kuonyesha magari.

Gari ndogo la abiria aina ya vani nyeupe likiwa lilmeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Gari hili linaweza kuwa linauzwa au limeletwa kwa ajili ya kuonyesha katika soko la magari ikionyesha aina la magari yanayopatikana katika soko za magari.

Magari mawili yaliosimama yakiwa na namba za usajili tafauti labda yakionyeshwa kwa ajili ya kuuzwa au kubalishana milango ya magari imefunguliwa ikionyesha kuwa wateja au wamiliki wanayakaukuwa. Hii inaashiria mazingira ya soko la magari au car bizzer .

Soko lenye shughuli nyingi, kukiwa na maduka yanayouza bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo na kazi za mikono. Watu wanaonekana wakitembea, na kufanya manunuzi kuashiria mazingira ya biashara na muingiliano wa kijamii unaopatikana katika masoko.

Duka la kisanaa lililojaa vinyago mbalimbali vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao. Kuna sanamu za wanyama kama twiga, tembo, nyati na pia binadamu waliovaa mavazi ya kimasai. Vinyago vinaonyeshana utamaduni wa kiafrika na ubunifu wa kisanaa wa hali ya juu.

Nyumba ya kupendeza yenye bustani iliyotunzwa vizuri, inayofaa kwa makazi. Muundo wake wa kisasa na mazingira tulivu yanaifanya iwe mali isiyohamishika inayovutia. Ikiashiria fursa katika soko la nyumba za kuishi au kukodisha.

Bango lenye orodha ya huduma za magari kama panel beating and spray painting, body works repair, car diagnosis, na car wash service ,ingawa haihusiani moja kwa moja na huduma za mali isiyohamishika, inaweza kuhashiria biashara iliopo kwenye eneo la kibiashara la mali.

Jengo la ghorofa lenye miundo yake ya kisasa miti iliyopandwa kwa mapambo na barabara zilizojengwa vizuri. Mazingira haya yanaonyesha maendeleo ya mijini na fursa ya ukusaji mali katika sekta ya hali isiyohalisika kwa makasi na biashara.

Bango la mali isiyohamishika la Greybix likitangaza jengo refu la ghorofa. Lina namba za simu na anwani ya barua pepe. Huduma za mali isiyohamishika zinaonekana ni uuzaji na labda usimamizi wa majengo.

Bango la TRIVAY SMAT AGENCIES PROPERTY MANAGERS likitangaza huduma za mali isiyohamishika wanatoa vyumba vya kulala ,vyumba vya kibinafsi, maisonattes , bungalows ,maduka na nafasi mbalimbali. Naumber za simu pia zimetanjwa zikisisitiza upatikanaji wa huduma za wakala wa mali.

Kuna jengo refu la ghorofa la kisasa lenye vioo vingi. Inaonekana kuwa na booster juu yake. Jengo hili lipo katikati ya mji na limezungukwa na miti mingi. Anga ni ya bluu na kuna mawingu meupe. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya kuvutia na tulivu.